Banda la kisasa la kuku. Kuna makumi ya maelfu ya vifaranga walio kwenye eneo kubwa wazi. Mstari wa kulishia umetundikwa kwa fimbo ya chuma ukiwa na mchanganyiko wa rangi ya njano na nyeusi na bomba la maji limeunganishwa na vinyunyuzio vyekundu kwa ajili ya kunywesha vifaranga.